...mwanamke aliyevaa koti jeupe, grofu ambalo lilikuwa na kofia ya usafi ya bluu na kumhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Mtaalamu anatumia kifaa cha meno kumfanyia mgonjwa matibabu ya mdomo huku mgonjwa akiwa amevaa miwani maalum ya kinga. Madhari ya picha inaonyesha mazingira ya kliniki safi.

Akiwa kwenye chumba cha daktari wa meno akiwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu. Mdomo wake uko wazi na daktari wa meno aliyevaa glovu anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa blue kuchunguza au kutibu sehemu ya ndani ya kinywa chake. Mwanga huu wa blue hutumiwa mara nyingi kwenye tiba za meno kama vile kung'arisha meno au kutibu kwa kutumia resini ya kuimarisha. Mazingira yanaonekana safi na ya kitaalamu.

Kwenye mchanaga wa jangwa akiwa amefungwa kwenye uso kwa kutumia kitambaa chekundu na kamba. Ngamia hiyo inaonekana katika hali ya kuvunjika au kuchoka na yuko kwenye mazingira ya joto na kame, hakuna watu wanaoonekana karibu naye na ardhi ya mchanga inaonekana wazi kuwa ni eneo la jangwani au sehemu ya joto.

Wakiwa wamesimama karibu na kitanda cha hospitali ambacho amelazwa mtoto. Mwanaume mmoja aliyevaa shati la kaki anaonekana akizungumza na kuangalia hali ya mtoto huyu. Mwanamke aliyevaa sweta jeupe yuko karibu naye na anaonekana kuwa muuguzi au mzazi. Nyuma yao kuna vitanda vingine vya hospitali vilivyo na mashuka ya blue .

...kubwa na nzige wakiruka angani na kujaa kwenye miti na vichaka vya kijani. Mtu mmoja anaonekana chini akiwa ameshika kitu kama fimbo au tawi, akijaribu kuwafukuza nzige hao. Mandhari ni ya mashambani chini ya anga la blue lenye mawingu mepesi. Hali hii inaashiria uvamizi wa nzige ambao ni tishio kwa mimea na mazao ya wakulima.

Aliyeketi akiwa anapokea chanjo au sindano kwenye mkono wa kushoto kutoka kwa mtaalamu wa afya, aliyevaa glavu, barakoa na koti la kujikinga. Mwanaume huyu anaonekana kuvaa shati la kijani ya mwangaza huku barakoa yake ikiwa imeshushwa chini ya kidevu. Katika sehemu ya mbele kuna chupa ya plastiki ya maji ya kunywa. Mandhari ya picha inaonyesha mazingira ya kituo cha afya au kambi ya chanjo.

...wa kijamii unaofanyika nje kwa uwanja wazi. Watu wameketii kwenye viti vya plastiki wakizunguka kwa mduara wakimsikiliza mtu mmoja aliyesimama akizungumza. Mkutano huu unaonekana kuwa na mafunzo au majadiliano ya kijamii. Pengine kuhusu maendeleo ya kijamii. Nyuma yao kuna majengo ya kijiji na madhari inaonyesha hali ya ukame na miti michache. Anga ni ya buluu na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Masai Herbal Clinic, tunatoa tiba kwa kutumia dawa za asili asilimia mia moja. Kuna picha za mbegu za tikitiki, maji, dawa za miti shamba kwenye chupa na mimea tiba. Maneno by now yameandikwa kwa herufi kubwa ndani ya duara jekundu. Chini ya tangazo kuna namba ya simu ya mawasiliano.

...Cha wagonjwa. Wagonjwa wakiwa wamelala kwenye vitanda vya wagonjwa vya dharura wengi wao wakiwa na drip, drip four zilizopelekwa kwa mirija. Mmoja wa wagonjwa anaonekana akiwa amefunikwa kabisa kwa shuka jeupe, ishara kwamba huenda amefariki.

Alikuwa amevaa kujikinga na barakoa akiwa anajiandaa kutoa chanjo. Anaushika sindano kwa mkono mmoja na kichupa cha dawa kwa mkono mwingine. Akijaza dawa kwenye sindano kwa umakini. Katika usuli kuna watu wengine waliovaa mbarakoa wakisubiri huduma. Mazingira yanatoa taswira ya kambeni ya afya kama vile mtoaji wa chanjo.

Mtu akiwa amevalia sare nyeupe akitoa chanjo kwa mtoto mdogo. Mtoto huyo anakumbatiwa na mama yake huku akipewa dawa kwa mdomo. Watu wengine wanaonekana nyuma wakifuatilia zoezi hilo na kuna vifaa vya huduma za afya kama jokofu la kuhifadhi chanjo. Mazingira yanaonyesha ni kampeni ya afya au zoezi chanjo inayofanyika mwa jamii kwa lengo la kuwalinda watoto.

Koti jeupe la hospitalini glavu, barakoa ya uso na kioo cha uso . Akimuhudumia mgonjwa aliketi kwenye kiti cha matibabu. Daktari anamtazama mgonjwa kwa karibu huku akitumia kifaa cha kuchunguza ndani ya mdomo wake. Mgonjwa anaonekana amevaa blausi yenye rangi ya mchanganyiko na maski iliyoshushwa kwenye kidevu.

...amesimama na kuketi mbele ya kibanda kilichojengwa kwa matope na miti. Mmoja ameketi kwenye kiti akiwa amevaa shati la zambarau au suruali ya blue , Huku mwingine mwenye mavazi ya blue ya kazi akimpima joto kwa kifaa cha kupima kwa mbali. Mtu wa tatu anashikilia karatasi na pia amevaa sare ya kikazi. Mandhari inaonyesha shughuli ya afya au census inayofanyika katika eneo la vijijini.

Aliyekuwa amevaa fulana ya mistari ya rangi ya njano na nyeusi akipokea chanjo au sindano kwenye mkono wa kushoto. Mtoto huyu anaonekana kuwa na maumivu au hofu, akikunja uso wake kwa uchungu. Watu wawili walio vaa glafu nyeupe wanaonekana wakimshika mtoto kwa upole, mmoja akishika mkono na mwingine kichwa, kuhakikisha asisonge wakati wa zoezi.

Mwanamke aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno, akifanyiwa matibabu ya meno, amefunga mdomo wake huko daktari aliyevalia glovu na koti ya buluu akimwangamiza mdomo kwa mwanga wa buluu, buluu kutoka kifaa maalum cha meno, mwanamke huku anaonekana kulia huku daktari akimchungulia kwa umakini, mazingira yanadhihirisha kuwa ni katika chumba cha klinki.

Kumejaa maji. Pengine kutokana na mafuriko. Kuna watu kadhaa wakubwa na watoto wakiwa karibu na kibanda kilichotengenezwa kwa nyasi na plastiki. Wakionekana kushughulika na shughuli mbalimbali. Maji yamejaa kuzunguka nyumba hiyo na watu wanaonekana kuwa katika harakati za kuokoa vitu au kuendelea na maisha licha ya hali ngumu ya maisha. Mandhari inaonyesha hali ya kijijini.

Kilo promoka na kubomoka kabisa. Huku vivuzi na mabaki ya kukuta vikiwa vimetapakaa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakikusanya karibu na eneo la tukio, baadhi yao wakiwa na mavazi ya usalama kama fulana za reflective , wakionekana kama waokoaji hao raia waliokuja kusaidia. Wengine wanaonekana wakipiga picha au kurekodi tukio hilo.

Watu waliovaa sare za blue na kahawia. Wako katika shughuli za kugawa au kusambaza vifaa. Wengi wao wamebeba sanduku jeupe au viti vilivyofunikwa kwa plastiki. Wengine wamevaa fulana zilizoandikwa majina ya mashirika. Huenda ni shirika la afya au misaada. Watu wako katika eneo la uwazi lenye udongo wa rangi ya kahawia.

...chupa ndogo ya dawa yenye maandishi MMR ambayo inamaanisha chanjo ya magonjwa matatu, surua, matumbwitumbwi na Rubera. Chupa hii imetengenezwa kwa glasi ikiwa na kofia ya chuma juu. Pembeni mwa chupa kuna sindano ya plastiki tayari kwa matumizi. Picha hii inaangazia umuhimu wa chanjo katika...

Daktari aliyevalia koti jeupe akimuhudumia mtoto mchanga anayeshikiliwa na mwanamke huenda ni mama wa mtoto. Daktari anaonekana akiwa makini akifanya kazi kwa uangalifu mkubwa. Mama huyo amevaa koti rangi ya waridi na anamtazama daktari kwa makini huku akimshikilia mtoto kwa upole. Mtoto amefunikwa kwa kitambaa cha kijani. Mandhari inaonyesha kuwa wako katika kituo cha afya.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano Yellow Fever Vaccine iliyoshikiliwa na mtu aliyevaa glovu za kijani karibu na chupa hiyo kuna sindano yenye dawa tayari kwa kuchuliwa au kuchomwa. Mirangi nyeusi ikisisitiza umuhimu wa chanjo hii katika kinga dhidhi ya ugonjwa hatari wa homa ya manjano.

Nzige wakubwa, waliovaamia zao la mpinde. Nzige hao wamejaa juu ya majani na kocha ya mmea wakila na kuharibu mmea huyo. Mandhari inaonyesha hali ya uharibifu mkubwa wa zao mashambani, jambo ambalo linaweza kusababisha upungufu wa chakula na hasara kwa wakulima. Mimea ya kijani imeadhirika sana.

Waliovaa sare za kijani na glavu akiwa amesimama kando ya kitanda cha mngonjwa. Kitanda hicho limefunikwa kwa shuka nyeupe ilioandikwa, St John. Mtoa huduma huyu anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyejifunika kabisa pembeni kuna mashini ya kupima hali ya mgonjwa na madirisha mawili ya chuma yaliyofungwa kwa nondo. Mazingira yanaonesha kua shuguli inaendelea ndani ya kituo cha afya.

Koti jeupe la mahabara glavu na barakoa ya uso, akiwa ndani ya chumba cha kuhifadhi binadamu anaonekama akichunguza kifurushi cha rangi ya kijani kutoka kwenye boksi kubwa la kahawia pembeni na nyuma yake kuna maboksi mengi meupe yalioandikwa, Covax na TPC Parking, majina mengine yanasomeka.

Sare ya taasisi ya Umoja wa Mataifa akimhudumia kijana aliyevaa kofia ya ajabu. Afisa huyu anaonekana akimpa chanjo au huduma ya kitabibu kwa kutumia sindano au kifaa kingine mkononi. Kando yao kuna watu wengine waliovaa sare au mavazi ya kikazi wakifuatilia tukio hilo. Mazingira yanaonekana kuwa ya hafla rasmi ya kampeni ya afya inayolenga kusaidia jamii.

Chupa na mitungi ya plastiki yenye madawa au bidhaa za asili zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kando ya meza kuna mchoro ya sanaa ikiegemenza ukutani ikionyesha mandhari ya Afrika kama vile watu na mikono. Kuta zimepambwa pia na picha au mchoro wa mtu maharufu. Mandhari ya duka hii inaonyesha kuwa inahusika na bidhaa za timber .

Mwanaume aliyevaa shati jeupe, akizungumza na mwanamke aliyeko juu ya pikipiki. Mwanamke huyo amevaa kofia ya usalama na barakoa, na mbele yao kuna chupa nyingi, zilizojaa vitu kama dawa za miti shamba au asali. Hii inaonekana ni eneo la biashara, barabarani, ambapo watu huuza bidhaa zao.

Daktari akiwa anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glavu, barakoa na miwani ya kinga huku akitazama ndani ya mdomo wa mgonjwa kwa kutiumia kifaa maalum. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno na amefunga mdomo wake kwa ajili ya ukaguzi. Kwa ndani ya chumba kunaonyesha mazingira safi ya hospitalini.

Anayepokea tiba au utaratibu wa viungo katika kituo cha afya. Mkono wake umefungwa kwa bidhaa maalum zinazotumika kupima au kusaidia mtu misuli na kuna waya wa umeme uliounganishwa, unaoashiria kua unapokea tiba ya kupitia elektroniki au ya kimwili. Mtaalamu wa afya anaehusika ameushika mkono wa mgonjwa kwa umakini.

Chanjo iliyoandikwa MMR Vaccine ambayo ni chanjo dhidi ya magonjwa matatu. Surua, Matumbwi, Rubera. Chupa hiyo ina kofia nyekundu na maandishi yanaonyesha kuwa ni chanjo ya virusi ali ali yenye ujazwa 20 ml. Kwa nyuma kuna shindano na chupa nyingine.

Ya matibabu uliopangwa kwenye meza waridi hafifu, una chupa kadhaa za dawa moja imeandikwa Yellow Fever Vaccination ikimaanisha chanjo ya homa ya manjano. Pembeni kuna sindano iliyotumika kwa ajili ya kuchoma chanjo hio pamoja na barakoa ya uso ambayo ni huzuia ma mbu.

Mtoto akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno, anahudumiwa na wahudumu wawili waliova mavazi meupe na ya bluu yenye barakoa, mtoto huyo ameweka kutambaa cha kinga cha rangi ya waridi juu yaa..

Kwa liyovaa mavazi hafi mmoja akiwa anasafisha mkono kwa kutumia sabuni au dawa ya kuuwa vijidudu wote wawili wamevaa barakoa ishara kuzingatia tahadhari za kiafya huenda wakati wa janga la COVID-19. Nyuma yao kuna mhudumu ya maji yaliyo na bomba pamoja na ndoo za rangi.

Wanafanya kazi juu ya mnara wa chuma. Mnara huu umejengwa kwa imara na una ngazi za kupandia na kuna wafanyikazi walio vaa vazi ya usalama wakifanya kazi juu ya jukwaa hilo. Tangi linaonekana kuwa sehemu ya mradi wa usambazaji maji katika jamii.

Wanawake watatu waliovaa mavazi ya kiafrika yenye michoro ya madoadoa wakikaa chini katika mazingira ya kijijini. Wamekaa karibu na ukuta wa matofali usiopakwa rangi na mbele yao kuna vikapu chenye mimea ya mitishamba. Mmoja wao anashikilia mmea mkononi kana kwamba anaelekeza matumizi yake.

Mtu aliyeketi akiwa amembeba mtoto mchanga huku mhuduma aliyevalia fulana ya manjano na barakoa akimpa mtoto chanjo ya matone. Wahudumu wengine wanaonekana wakiwa katika mavazi sawa wakionyesha kua hii ni shughuli rasmi ya kampeni ya afya huenda ya chanjo ya watoto. Mazingira yanaonyesha kua tukio linafanyika kwenye kituo cha afya.

Iliyopinduka pembeni mwa barabara kutokana na mafuriko ya maji mengi yanayoathiri kww kasi. Maji haya yanaonekana kujaa barabara na yanaonekana kukuwa na tope. Pembeni kuna wtu kadhaa wakitembea kando ya maji wakiwa waangalifu wasizame. Hali inaonekana kuwa hatari.

Utoaji huduma ya afya huenda ni chanjo au uchunguzi wa kiafya kwa mtoto mdogo. Tunaona watu wanne wakihusika mama amemshikilia mtoto akiwa ameketi. Afisa wa afya akiwa amevaa kofia ya bluu anamshika mtoto mkononi kana kwamba anapima na kumpatia huduma.

Watu watatu wakiwa wameshika masanduku mekundu yaliyoandikwa, Zipline, wamevaa makoti meupe ya maabara na wapo uwanjani kwenye mazingira ya kijani. Masanduku hayo yanaonekana kuwa vifaa vya afya vilivyofika kwa njia ya ndege, zlizo na rubani. Wanaonekana kufurahia au kushughulika na kufungua.

Mwanamke aliyevaa nguo ya hospitalini akiwa ameketi kwenye kiti, akimshikilia mtoto mchanga mikononi mwake. Mwanamke huyo anaonekana kuwa na hisia za upendo na huruma, anapomtazama mtoto wake. Mazingira ya picha ni ya hospitalini, inaonyesha vifaa vya matibabu.

Daktari akiwa kazini akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari, daktari amevaa glavu nyeupe, barakoa na miwani ya kinga pembeni yake kuna msaidizi wa daktari aliyevaa sare ya hospitalini yenye rangi mbalimbali na barakoa akimsaidia kwenye zoezi hilo. Wapo ndani ya chumba safi yenye mwanga wa kutosha.

Dawa za asili sokoni. Juu ya meza kuna mizizi ya miti mbalimbali iliyopangwa kwa makundi pamoja na mitungi ya plastiki yenye dawa za kipowevu au unga, baadhi ya mitungi ina lebo kama Blueband lakini inatumikwa kwa kuhifadhi dawa. Nyuma ya meza kuna bidhaa zingine na mikeka ikiashiria.

Watu wawili kwenye nyumba wakiwa wanapanga nguo. Mmoja wao ameshikilia mtoto mkononi akiwa amevalia shati la nyeupe na mwingine amevalia shati nyeusi.

Aliyevaa koti jeupe la kitabibu akiwa katika chumba cha hospitalini, anasimama karibu na kifaa cha kitabibu chenye mpira wa kijani kilichotumika kusaidia kupumua au kuonyesha kazi ya mabafu. Pembeni kuna vifaa vya kitabibu kama monitor za wagonjwa na mashine za kusaidia uangalizi. Madhani inaonyesha mazingira ya huduma ya afya.

Ona mtu ameketi chini juu ya mkeka. Amevaa mavazi ya kitamaduni ya Kiafrika yenye rangi nyekundu na nyeupe. Mtu huyo anaonekana kushika fimbo na kitu kama manyoya mikononi huku pembeni kuna magudulia mawili ya udongo na vitu vingine vya kitamaduni. Mbele yake mandhari inaonyesha kuwa yuko nje ya nyumba ya udongo.

Mtu aliyevalia mavazi ya kitabibu pamoja na barakoa na kofia ya kinga, akifunga dawa kwenye boksi. Meza mbele yake imejaa chupa za dawa ya maji na maboksi mengine ya dawa yaliyoandikwa, Kenoch Cough yanaonekana kuwa katika.

Kundi la watu waliovaa makoti meupe wakiwa wamesimama katika mstari wawili wakielekea upande mmoja. Inaonekana kama ni mafunzo au kikao cha kuelimisha kuhusu afya au usafi wa mazingira. Mtu mmoja anawaeleza wenzake huku akieleza kwenye pipa la plastiki.

Huku ni hospitalini ambako kuna dawa tofauti tofauti zilizohifadhiwa na mikebe, kuna yenye imesimama na ingine imeanguka chini, kuna maelezo ya zenye hizo dawa zitatumika.